Sehemu ya ndani ya ukumbi wa mihadhara au mafunzo, ambapo watu kadhaa wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa safu zenye mwinuko ,wakisikiliza mtu aliyesimama mbele ya darasa huenda ni mhadhiri, mkufunzi au mwezeshaji. Meza mbili zina chupa ya maji, daftari na nyaraka zikionyesha mandhari ya shughuli rasmi ya kielimu au ya kitaalamu.

Eneo la ndani ya chumba, likiwa na watu wazima, ambao wamekusanyika kuzunguka meza ya bluu. Juu ya meza kukiwa na kifaa maalumu chenye rangi nyeusi, pamoja na nyaya ya bluu. Eneo hili likiashiria ni eneo la kutolea elimu kwa watu wazima, maana wamekusanyika kwa lengo la kujifunza kitu, hasa kinachohusu mashine husika.

Tukio la watu waliokusanyika kuzunguka meza, iliyojaa vipuli vya kielekroniki pamoja na taa, zikiwemo; taa za kijani na nyeupe, zinazoangaza pamoja na swichi za umeme na nyaya, wapo waliovaa fulana nyeupe yenye maandishi ya bluu, nyekundu na ya kijani pia, kuna mtu mmoja akiwa na kofia nyekundu ya usalama. Mazingira yanaonyesha la tukio la mafunzo ya tekinolojia.

Shughuli ya ushonaji inayojumuisha watu kadhaa waliokusanyika kuzunguka mashine ya kushonea pamoja na mashine nyingine yenye nyuzi nyingi rangi mbalimbali, mmoja wao anaonekana akishona kitambaa chekundu kwa uangalifu huku wengine wakifuatilia kwa umakini, hii inaashiria ni mafundisho au mafunzo ya kisanaa.

Eneo la ndani la duka kubwa la vitabu au maktaba, kukiwa na mtu mmoja aliyesimama akichunguza vitabu vilivyopangwa kwenye kabati nyeupe. Mtu huyo amevalia shati ya bluu pamoja na sketi nyeusi, mkononi akiwa ameshika kikapu kilichofumwa, inawezekana kwa ajili ya kubebea vitabu. Chumba hiki kimepambwa na mwangaza mzuri pamoja na sakafu inayopendeza.

Eneo linao pendeza liloo pambwa vifaa ya michezo ya watoto yenye rangi ya njano, rangi machungwa na rangi ya bluu, ukuta ulio pambwa na michoro inayohashiria uwepo wa watoto wadogo. Jengo lenye gorofa moja lililo pambwa vioo vizuri lenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe pia kuna miti ikiashiria watoto wadogo kufurahi.

Sehemu ya nje ya jengo lenye ngazi, likiwa limependezeshwa na picha za katuni zenye kuvutia, kukiwa na mtu mlangoni akiwa amevalia gauni refu na lengo la kuingia ndani. Kwa muonekano wa nje wa jengo hili, kutokana na picha zilizopo, zinaashiria uwepo wa huduma kwa ajili ya watoto wadogo; inaweza ikawa ni shule au sehemu ya kutunzia watoto wadogo kwa ajili ya kufurahia.

Ukurasa wa kitabu cha Kiswahili wa kiwango cha shule ya msingi au sekondari, ukizingatia somo la sarufi kuhusu matumizi ya vivumishi, mfano hiki au hivi. Kichwa cha kurasa kinasomeka: "Kipindi cha Pili: Lishe Bora", na somo mahususi ni sarufi; matumizi ya hiki na hivi yameambatana na michoro ya mtu mzima na mtoto.

Mandhari ya kuvutia ya kijani kibichi inayozunguka jengo la ghorofa mbili inayofanania na shule au taasisi ya elimu yenye dari ya kupendeza, yenye vigae vya rangi ya udongo pamoja na milango na vyuma vya rangi ya kijani. Jengo la juu likiwa na vyuma vya rangi ya kijani vilivyopangiliwa kwa usahihi kuashiria usalam,a na nyuma yake kuna miti mikubwa yenye kuleta kivuli na hewa safi kwa ajili ya mazingira.

Eneo la nje ya jengo zuri la kisasa iliyo pambwa kwa rangi nzuri inayo ng'aa, ikiwa na mlango mmoja wa rangi nyekundu pamoja na madirisha yalioko sehemu ya juu ya jengo hilo. Kukiwa na gari jeupe ilioshikiria nguzo za chuma zilizopakwa rangi nyeusi kwa ajili ya kupendezesha, chini kukiwa na sakafu nzuri inayo pendeza. Kwa muonekano wa jengo hili inashiria ni sehemu ya Tasisi ya Elimu hasa shule au chuo.

Eneo la uwanja wa michezo lililojaa vifaa mbali mbali vya kuchezea watoto kama vile bembea mtereremko pamoja na mzinga wa kuzinguka. Pembeni kukiwa kuna majengo yenye paa nyekundu yakionekana kuwa ni shule au kituo cha jamii. Nyuma kupo na tanki kubwa la kuhifadhia maji pamoja na gari la zamani lililochakaa, linaloongeza mvuto wa eneo hili.

Mwanaume aliyevalia suti, akionyesha mfano wa mfumo wa usagaji wa chakula wa binadamu. Uliotengenezwa kwa kutumia vyombo vya mabomba ya plastiki. Mfano huo umewekwa kwenye ubao mweusi, na sehemu mbalimbali zinazowakilisha kiungulia, tumbo, utumbo mdogo na mkubwa. Kwa kutumia vifaa kama vyombo vya plastiki, vyenye rangi tofauti tofauti pamoja na mabomba.

Sehemu ya ndani ya chumba cha malazi, chenye vitanda vyenye sehemu ya juu na ya chini kila upande, vikiwa na magodoro na matandiko yenye rangi nyeupe, katikati kuna meza ya mbao na kiti cha rangi ya pinki, huku vioo na mapazia vyenye maua vikifunika madirisha ya chumba matatu. Ukuta wa zambarau unaongeza rangi ya utulivu ya chumba. Sehemu hii inaonesha ni mazingira ya mabweni kwa wanafunzi, watoto au kikundi.

Eneo la nje la jengo la ghorofa mbili lenye paa lenye rangi ya bluu na ukuta wa dhamala, kuna milango na madirisha ya mbao kwenye kila ghorofa pamoja na ngazi upande wa kulia zinazipanda juu, mbele ya jengo kuna eneo la mawe, eneo hili linaonekana kama eneo kwa ajili ya kutoa elimu ya sekondari au elimu ya praimari kwa jinsi majengo yalivyokaa.

Chumba kikubwa kilichopangiliwa vitanda upande wa kulia na kushoto. Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi ya kijivu. Vitanda hivi vikiwa vina sehemu ya juu na chini vikiwa vimewekwa magodoro na kutandikwa mashuka ya pinki. Kwenye baadhi ya vitanda kukiwa na masanduku ya bluu, ikiashiria ni eneo la shule na chumba hiki hutumika maalumu kama eneo la kulala wanafunzi.

Eneo la darasa la maabara ya sayansi lenye mpangilio mzuri wa kitaalamu, meza za kazi zenye sinki la bomba la maji, viti vya stuli pamoja na madirisha marefu, yenye rangi ya kijani kibichi kuruhusu mwangaza wa asili kuingia ndani, mazingira ni safi yaliyopangwa vizuri, yakionyesha kuwa ni sehemu inayofaa kwa wanafunzi kufanya majaribio ya kisayansi kwa usalama na ufanisi.

Sehemu ya ndani ya darasa au chumba cha mkutano wenye mpangilio wa kisasa, wataalamu au wanafunzi wameketi katika safu za juu uku wakimfuatilia mkufunzi aliyembele akitoa maelekezo kwa kutumia kifaa cha kufundishia, wengine wana kompyuta mpakato na daftari wakifanya kazi ya kuchukua noti, mazingira yao yanawakilisha elimu ya juu hasa chuo kikuu.

Sehemu ya ndani ya jengo la kisasa likiwa na watu waliokaa kwenye viti wakimsikiliza mtu aliyesimama mbele. Kuna mwangaza wa asili kutoka kwenye madirisha makubwa pamoja na taa zinazotoa mwangaza mzuri. Pamoja na kifaa cha kisasa kilichofungwa juu ya dari kinachosaidia kufundishia. Sehemu hii inaashiria ni sehemu ya ndani ya darasa ambapo kuna watu wazima wameketi ikiashiria ni elimu ya watu wazima au elimu ya chuo.

Chumba kikubwa cha kupendeza kilichonakishiwa, na dari, taa nyeupe zenye mwanga mzuri pamoja na sakafu inayong'aa, ikiwa imezunguukwa na vioo safi kwa ajili ya kutazama mazingira ya nje. Ndani kukiwa na watu walioketi katika viti na meza, ambao inaonekana wanafanya mtihani, ikiashiria kwenye chumba cha darasa kwa ajili ya masomo.

Eneo la ndani ya chumba cha ofisi likiwa na meza iliyojaa vifaa mbalimbali vya kiofisi kama gazeti, nyaraka, daftari, simu ya mezani na karamu. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti huku akiwa ameshika penseli akionekana kushughulika na kazi ya kuandika au kukagua nyaraka, nyuma ya meza kuna kabati la vitabu liliojaa vitabu pamoja na kabati la mbao dirisha la upande wa kulia likiwa na mapazia makubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliovalia magauni marefu ya mistari mekundu pamoja na ya njano na meupe shingoni, wakionekana ni wenye furaha, huku wakiwa wamerusha kofia zao juu ikiashiria ni wakati wa mahafali. Nyuma kukiwa na miti mizuri yenye ukijani mzuri wa kuvutia, ikiashiria ni sehemu maalumu kwa ajili ya kupigia picha. Hatua hii hufikia pale ambapo mwanafunzi anakuwa amemaliza hatua zote za masomo au kufikia chuo kikuu.

Eneo la darasa la kitaaluma ambapo wanafunzi waliovalia barakoa wameketi kwenye viti wakihudhuria mafunzo ya juu. Mwalimu aliyevalia barakoa pamoja na kitambulisho, akiwa amesimama mbele ya darasa karibu na skrini ya projekta, akiwa anatoa mafunzo maalumu.

Eneo la ndani la darasa, ikiwa na samani kama meza na viti; kukiwa na wanafunzi waliovalia sare na wamependeza, wakiwa wametazama mbele wakimuangalia mwalimu wao aliyevalia tisheti nyeusi. Nyuma ya mwalimu, kuna ubao wenye rangi nyeusi na maandishi yakiashiria anawafundisha eneo hili ni eneo zuri, kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu wazima na watoto wadogo kwa ajili ya kujifunazia.

Sehemu ya chumba ambacho kina picha pamoja na ubao mweupe, kukiwa na viti vyeusi vilivyowekwa mbele, na mtu aliyesimama akiwatazama watu waliokalia katika viti, ikiashiria ni mwalimu au mkufunzi wa jambo fulani. Eneo hili linaweza kuwa ni eneo la darasa, kwa ajili ya wanafunzi au mafunzo kwa ajili ya kitu fulani.

Chumba kikubwa cha darasa chenye dari jeupe, madirisha pamoja na mapazia kikiwa na watu waliokaa katika mpangilio maalumu, kila mmoja akiwa na kalamu na karatasi ikiashiria ni eneo la darasa linalotumika kufanyia mitihani au kusomea.

Kundi la watu walioketi katika chumba wakiwa wamezunguka meza ambazo baadhi ya meza kuna kompyuta mpakato, na baadhi ya watu wakiwa na madaftari pamoja na kalamu. Hii ikiashiria ni jengo linalotumika kwa ajili ya kusomea, na watu walio kaa hapo ni wanafunzi wa chuo kikuu au wanafunzi wa elimu ya juu.

Watu au wanafunzi wakiwa wanafanya kazi ya matengenezo au usanifu wa vifaa vya kielektroniki, katika mazingira ya karakana au darasa la sayansi ya uhandisi. Wakiwa wanafanya kazi, kwenye meza yenye zana mbalimbali, ikiwemo vifaa vya kufungulia, mikasi, pamoja na vifaa vya kupimia. Huku wakiwa wameshika vifaa vidogo, vya umeme kama simu au kifaa cha sensa.

Watu watatu wakishughulika na kazi ya kielektroniki, kwenye darasa la mafunzo ya vitendo, huku kila mmoja akiwa na zana za kupimia na kuunganisha vifaa, kama simu au sensa kwenye mkeka wa bluu, sambamba na boksi la vifaa vya kielektroniki. Hii ikiakisi mazingira ya kujifunza ya kiteknolojia, ambapo washiriki wakijifunza kutengeneza simu.

Eneo la ndani ya chumba limezungukwa na mashine tofautitofauti. Watu wanne waliovalia makoti yanayofanana wakiwa wameketi kwenye viti, na mbele yao kukiwa na meza zenye rangi nyeupe. Juu ya meza hizo kuna kompyuta zilizofunguliwa na kompyuta zilizofungwa vizuri. Watu hao kwa jinsi walivyoketi, inaashiria wako katika mafunzo kwa ajili ya ufundi wa kompyuta.

Watu kadhaa wakiwa katika shughuli ya uchomeleaji wa vyuma ndani ya mazingira ya karakana au kituo cha mafunzo, mtu mmoja ndio anachomelea moja kwa moja kutumia tochi ya moto akiwa amevaa clove, miwani ya kinga na barakoa ya uso kwaajili ya usalama, pembeni kuna mtungi wa gesi wa manjano na viwango vya joto vikubwa vinavyotumika kwa shughuli hiyo ya uchomeleaji.

Eneo la ndani la chumba kikubwa cha useremala ambapo watu kadhaa wanashiriki katika shughuli za kazi za mikono kama kukata, kuchonga au kuunganisha mbao. Wamevaa barakoa kwa ajili ya usalama, na mazingira yanameza za kazi, vifaa mbalimbali na mbao zilizotawanyika. Dirisha kubwa linaloingiza mwanga wa asili na kuna ubao mweusi pembeni unaoashiria uwepo wa mafunzo au maelekezo ya kitaaluma.

Eneo la ndani la darasa la chumba cha mafunzo ya kiufundi kukiwa na wanafunzi wakiwa katika chumba cha kompyuta wakihudhuria mafunzo. Wote wakiwa wameketi katika viti na mbele kukiwa na meza yenye kompyuta. Kila mwanafunzi ana kompyuta binafsi na mtaalamu mmoja wa mbele anaonekana kuzingatia kwa undani ikiashiria mazingira ya kujifunza kwa vitendo.